Masomo ya CBC imejaribu kuhusisha wazazi katika masomo ya wanafunzi, watoto wao ili kuhakikisha kuwa masomo hayo yanaenda kwa njia nzuri.

Michezo shuleni huigiza na kusaidia watoto kukumbuka yale wanayosoma darasani na pia kuwachangamsha mbali na yale wanayosoma vitabuni.

Shuleni mwetu kuna maktaba ambayo watoto huenda kusoma na kufanya uchunguzi ili waweze kujibu maswali mengi darasani na kuyajulisha mengi.

Wanafunzi sasa wamefunga shule kwa nafasi kidogo ili warudi shule tena kwa muhula wa tatu ambayo itaenda mpaka mwezi wa kumi.

Serikali ya kenya imewatuza wachezaji katika vitengo vyote kwa kucheza na kuwakilisha nchi vizuri ambayo pia inawapa motisha na ata kuwasaidia kimaisha.

Elimu ni ya muhimu sana kwani ndio ngao ya maisha, tuhakikishe watoto wote wanapata elimu kwa shule za serikalai na pia za kibinafsi.

Tarakilishi ni njia mojawapo watoto ambazo wanaeza tumia kusoma, serikali hapo awali ilikua imeahidi kupeana tarakilishi kwa shule, hata hivyo haikutimiza ahadi kwa shule zote .

kenya imejituma katika kuhakikisha kuwa wale walemavu pia wanapata yale huduma ya ambao watu wengine wanapata pia.

Elimu za chuo kiku zilikua zinaliikipisha karo kidogo hapo awali na wengi sana waliweza kupata elimu hiyo. Kwa sasa wanafunzi huko chuoni wamepungua sana juu ya karo.

Somo la dini ni mojawapo wa zile zinazopeanwa shuleni, kama vile ya wakristo wanaposoma uumbaji.

Ni vizuri kupata elimu katika mazingira mazuri kwani husaidia katika kuchangamsha akili na elimu ni msingi ya maisha mazuri.

Tuwafunze watoto wetu kuwa watu wenye bidii na kuwa watu wenye maana katika jamii, masomo ya leo ndiyo yatawaelekeza kesho na pia tuwapeleke shule kusoma.

Walemavu nchini wamewakilisha nchi katika michezo mingi kama za riadha kuna wale wanacheza kandanda na hata michezo zingine.

Gari hili linaitwa lori. Lori limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito. Pili ni gari la moshi, gari moshi linapita kwenye reli, gari moshi lina mabehewa mengi.

Siku zote wanasema ya kuwa elimu ndiyo ngao ya maisha lakini kwingineko haijakuwa hivyo kwani watu wamesoma lakini wanahangaika kwa kukosa kazi.

Wakenya wamewakilishwa vizuri katika mbio za wale wasio na uwezo wa kuona vizuri huku walemavu wanatuwakilisha katika mbio za riadha.

Katika kuhakikisha kuwa shule zetu zimekuwa bora serikali inajitahidi kujenga madarasa zaidi na kuwapa vitabu shuleni.

Tusome. Gari hili linaitwa lori, lori limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito. Hili ni gari la moshi, gari moshi linapita kwenye reli. Gari moshi lina mabehewa mengi.

Vitabu vya hadithi husaidia watoto sasa katika kuwa wasomaji wazuri na pia kuwachangamsha na kuwaigiza.

Miti ni mzuri inatupa hewa safi na pia inaleta mvua , tunapaswa kuyalinda , kuyanyunyuzia maji wakati hakuna mvua na pia tunapaswa kutokata mti.

Elimu ya bure katika shule zetu za msingi na za sekondari huenda itasitishwa ka alama fulani na hivo basi kupeana gharama nyingi kwa wazazi.

Serikali inapanga kupunguza usaidizi kwa elimu ya watoto shuleni kwa asilimia ya juu sana na ambayo itawaadhiri wazazi ambao watoto wao wako katika shule za umma.

Longhorn pia inachapisha vitabu vya lugha ya french ambayo inasomwa katika shule nyingi nchini siku hizi. Ni vizuri tujue lugha kama tatu hivi.

Katika kuhakikisha wakenya wanapata huduma wote na kwa usawa na kuhakikisha watu wote wanapata nafasi katika nyanja za kielimu serikali imewapa kipao mbele wale walemavu.

Asiya Sururu Mohammed ni mlemavu wa miguu ambaye alikatwa miguu zote na ni mkenya ambaye pia anawakilisha nchi katika michezo mbalimbali wako kule mombasa.

Serikali ya hapo awali ilikua imeahidi kupea watoto tarakilishi yenye kusaidia katika masomo yao. Kuna wale waliopokea pale shuleni lakini kuna wale ambao hawakupata.

Taji ya familia ni kama vile chakula, maji ya kunywa na kuoga, nyumba ya kiishi, nguo za kuvaa, elimu na hata huduma ya afya.

Wazazi wajaribu kuwapea watoto wao madaftari, kalamu na zile wanazoitaji shule hili wasikuwe na shida katika masomo.

Samuel Muchai na mwelekezaji wake Jean Kipchumba ni Wakenya wanaowakilisha wale wasioweza kuona vizuri katika mbio za mita elfu tano.

Masomo ya sasa sio kama ya awali kwani siki hizi wanatumia ubao nyeupe kama vile kitambo walitumia ubao mweusi.

Masomo ya chekechea ndio ya msingi kabisa katika nchi yetu. Ni vizuri tuwapeleke watoto wetu shuleni ili kupata masomo hayo na kujenga msingi nzuri ya elimu.

Kitabu hiki cha Nyota ya Kiswahili ni kitabu cha Mwanafunzi wa Gredi ya pili na kimeidhinishwa na KICD, ni kitabu kizuri.

katika shule yetu tunafanya kazi kwa pamoja, tunaheshimiana, tunafuata maagizo, tunawaheshimu walimu huwa hatufi moyo na ni sababu sisi ni familia.

Msichana huyu anawakilisha nchi katika riadha za kuogelea na amewakilisha nchi vizuri. Ni msichana mkakamavu sana katika kazi yake.

Swali hili la Kristo linauliza kuwa Samuel alinena aje wakati Mungu akipomuita. Elewa hilo linapatikana katika Biblia.

Masomo huwa mazuri zaidi tunapotumia picha kuangalia na kufunza watoto sana sana wale wadogo wanaoanza chekechea.

Bii na KImani ni wawakilishi wa nchi katika riadha za wale wasio na uwezo wa kuona vizuri na hata wakiwa na wale ambao wanawaelekeza.

Katika kupeana teknolijia na masomo mazuri kuna shule zetu za umma kwa wingi ambazo hazina teknolojia na vile vitu vya kisasa wanazohitaji.

Shuleni mwetu huwa tunazo maktaba ambapo watoto huenda ku soma, kuchukua vitabu ili waende wavisome na hata kufanya uchunguzi.

Hawa walemavu wamejitahidi sana katika kuwakilisha nchi katika riadha mbalimbali na wanafanya vizuri na ni njia nzuri sana katika kuwakilisha nchi.

Wanariadha katika kuogelea wanawakilisha nchi, na wasichana vile vile, wakiwakilisha nchi kwa njia nzuri, na ni nguo nzuri sana.

Masomo sio darasani tu. Watoto wanapaswa kucheza ili kuchagamsha akili, kuwawezesha kukumbusha yale wamesoma darasani na pia kuelekeza watoto kulikuwa na mahusiano mazuri.

Darasani tunafunzwa kusoma kuandika na kuishi vizuri na watu pia na yale masomo ambayo yanafunzwa ili kututayarisha kuishi katika jamii.

Hellen Wawira ambaye ni mzaliwa wa Kenya pia anawakilisha nchi katika kuinua mawe na yeye ni wa chini ya kilo arubaini na moja.

Wanariadha wetu wa nchi wametuakilisha vizuri katika mbio za kule London, kwa wale pia wasio na uwezo wa kuona vizuri tunawapongeza.

Mwanariadha huyu Samson Ojuka pia amejikaza katika kuhakikisha kuwa nchi yetu imewakilishwa vizuri katika riadha hizi za long jump .

Mwanariadha huyu Kimani anayewakilisha nchi yetu katika mbio za wale wanao shida ya kuona akiwa na msaidizi wake.

Maji ni uzima. Tunatumia maji kunywa, kupika, kusafisha pale manyumbani na pia kunyunyuzia shamba na wanyama pia kuyanywa. Tunatumia maji kwa niia mingi sana.

Nchi ya Kenya imejitahidi sana kuhakikisha kuwa wale watu walio na ulemavu hawatengwi na pia wanajihusisha katika michezo za kuwakilisha nchi.

Wana riadha wanaiwakilisha nchi na ni wale ambao hawana uwezo wa kuona. Wanasaidiwa na wale waongozi wao wakiwakilisha nchi na kukimbia vizuri.

Siku za wiki; jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi ndizo siku saba za wiki.

Masomo ya CBC sasa imehakikisha kuwa mwaka huu hatukuwa na wanafunzi wa kidato cha kwanza na ni kwa mara ya kwanza kitu kama hiyo inafanyika.

Nancy Chelagat Koech na mwelekezaji wake anawakilisha nchi katika kitengo cha wale wasioweza kuona vizuri mbio za mita elfu moja miatano.

Serikali yetu imewapa kipaumbele walemavu katika masomo, katika kupata kazi na kupata huduma za kiserikali. Mojawapo wa vitu vizuri serikali imefanya.

Wazazi walalamika kuhusu karo za shule ambazo huenda zikaongezeka iwapo serikali itasitisha huo mpango wa kulipia wanafunzi karo shuleni .

Wazazi walalalmika kuwa masomo ya CBC inawahusu sana kushinda ya hapo awali na hivo wanalia kuwa walimu hawafanyi ya kutosha.

Mchezo wa kuongelea ni mojawapo ya zile ambazo nchi yetu imewakilishwa na wanadada na pia wanaume wetu, ni vizuri kuwa wazalendo.

Katika kuiwakilisha nchi, wanakenya wanajitahidi sana, kama wazalendo kuhakikisha Kenya inasimamiwa katika vitengo vyote vya michezo na hata walemavu pia wanajitoa.

Serikali inahakikisha kila mkenya anapata masoma, kwani hata wale walemavu wamejumuishwa na kupewa zile shule zao za kipekee.

Watoto wetu tunapaswa kuwafuza njia za kuhusiana na watu na pia kucheza na wengine ili wasiumizane na waheshimiane.

Elimu za msingi huenda haitakuwa kama ya hapo awali kwani haitakuwa ya bure. Ni vizuri kuhakikisha huu mjadala unaozuka kuwa wanafunzi wote wapate elimu ya bure.

Pale shuleni hatutumii vitabu peke yake kusoma. Kuna daftari, kuna ubao, kuna chaki, kuna kalamu, kuna mingi zaidi.

Elimu kwenye mazingira mazuri hunafaisha zaidi, ni vizuri kuzingatia usafi na kusoma, si yale ya vitabu tu bali pia kutoka kwa mazingira tunayoishi na kusoma.

Ni vizuri kujua kusoma, kwa mfano tunasoma sarufi. Matumizi ya hiki na hivi, hiki ni kitabu, hivi ni vitabu, hiki ni kiatu, hivi ni viatu.

Elimu ndiyo ngao ya maisha. Ni vizuri kuwapeleka watoto wetu ili wapate elimu kutoka chekechea hadi waweze kujikimu kimaisha.

Hupendeza sana aswa kwa watoto. Ni njia mojawapo ya kuwafunza watoto wadogo hili waelewe zaidi na pia hili kuwapendeza tu hili wafurahie masomo

Masomo sio darasani tu, watoto pia hupelekwa nje kucheza ili angalau waweze kupumzisha akili na pia kuwachangamsha na kuwasaidia kukumbusha yale waliosoma.

Elimu ya msingi na sekondari inatolewa bure na serikali katika shule za uma. Huu sio ukweli kwa sasa, sababu serikali ina mpango ya kusitisha mipango hiyo.

Shule zetu zimeimarika nchini kwani tena hawatumii ubao ule mweusi kama hapo awali. Kwa sasa wanatumia ubao mweupe na ile tunaita kalamu ya wino.

Elimu ya CBC imewafanya wazazi kujumuika katika kuwasaidia watoto wao kufanya zile mazoezi wanatumwa nazo nyumbani.

Elimu ndio ngao ya maisha, na hasa Kenya elimu msingi zaidi ni ya chekechea, pale tunapoanza masomo watoto wadogo.